Hiki ni kituo cha huduma, kinachoshughulikia masuala ya uma kama, kushika kitambulisho mpya, cheti cha kuolewa, cheti cha kuzaliwa na masuala mengineyo mengi ya uma.

Vijana hawa wamevaa mavazi ya michezo ambayo yamechorwa bendera ya Kenya, hasaa kijana ambaye amevaa miwani ametumia simu yake kuoiga picha hiyo.

Wachezaji hawa ni wanadada ambao wamekusanyika katika uwanja wa kucheza na wamevaa mavazi ya kucheza ya buluu, wanajadiliana jinsi watakavyoendelea na michezo yao.

Wachezaji wamevaa sare za kijani na wengine wamevaa sare za manjano wako uwanjani wanacheza na mashabiki wamekaa chini wanashuhudia mchezo huu.